Sehemu ya chumba yenye mwanga hafifu, ikiwa na watu wanne waliovalia barakoa wakiwa katika eneo la ndani karibu na meza yenye chupa za dawa za kuzuia magugu au pembejeo muhimu katika kilimo cha kisasa. Meza ikiwa na maandishi yanayosisitiza hatua za tahadhari za kiafya mahali hapo, ikiashiria kuwa ni mazingira rasmi ya elimu ya usambazaji wa pembejeo kama banda la maonyesho au duka.

Chupa ndogo ya dawa ikiwa na chanjo ya kirusi kilichopunguza makali, kwa ajili ya mbuzi na kondoo dhidi ya ugonjwa wa ndui. Maelezo kwenye chupa yanaeleza kuwa kila chupa inapaswa kuchanganywa na kimiminika safi, kilichoandaliwa na kupewa mnyama kwa njia ya chini ya ngozi, kipimo cha mililita moja kwa kila mnyama. Pia kuna maelezo ya mahali chanjo hiyo imetengenezwa.

Chupa na boksi la dawa inayotumika moja kwa moja dhidi ya wadudu wa ngozi wa mifugo. Ikisisitiza utumiaji wa teknolojia ya matibabu kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi, farasi na mbwa. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha afya ya mifugo na usalama wa bidhaa za kilimo. Madhara yake ni nzuri na imefungishwa kwenye rangi nyeupe inayopendeza.

Kifurushi au pakiti ya dawa ya mifugo ambayo ni aina ya vidonge vilivyotengenezwa kwa ajili ya mbwa na paka, ili kusaidia kulinda na kuboresha viungo vyao ni viambato muhimu vinavyotumiwa kwa kawaida katika tiba muhimu ya maumivu ya viungo na kuimarisha harakati chata ya bidhaa kupeleka kuvutia wanyama kula bila kupita kwa muktadha wa mazingira kwa wanyama.

Mchakato wa kutengeneza mbolea hai kwa kutumia taka zilizooza, wafanyakazi waliovalia vifaa vya kujikinga wanashughulikia mchanganyiko wa taka uliopikwa vizuri, hatua ambayo inaashiria uchomozaji wa joto na taka kuwa mbolea bora, mchakato huu unahusisha kugeuza na kuangalia unyevu ili kuhakikisha boji inayozalishwa ili kuleta virutubisho kwenye udongo.

Kifurushi tofauti cha chanjo ya mifugo ambacho kina vichupa viwili na kifaa cha plastiki kinachotumika kutoa chanjo maelezo kwenye boksi yanaweza kuwa chanjo ni ya homa, imetengenezwa kwa mfumo wa kufungia na kukaushwa inatakiwa kuchanganywa na kimiminika kabla ya kutolewa kwa mnyama mada ya maandishi ni ya kiingereza na kichina kinachokuwa bidhaa hii natangaza kimataifa.

Pakiti ya dawa ya unga kwa ajili ya tiba ya ndege hasa: kuku, njiwa na ndege wengine. Ikiwa na picha ndege hao ili kuelezea matumizi yake. Ufungaji umeundwa kitaalamu kwa plastiki yenye rangi tulivu na ndani kuna unga wa dawa unautumiwa kupitia maji ya kunywa ya ndege, muundo huo wa bidhaa unaashiria utunzaji wa haraka wa mifugo kupitia tiba mbadala.

Eneo la ndani la duka la pembejeo za kilimo ambapo kuna rafu ya maboksi yaliyojaa mbegu, mbolea na bidhaa za kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa. Chupa na pakiti zilizopangwa kwa umakini zinatoa taswira ya biashara iliyojipanga kutoa suluhisho kwa wakulia wa kisasa, vibebanishi vilivyoning’ingia dukani zinaonesha aina mbalimbali za mbegu zinazouzwa.

Chupa ndogo ya dawa pamoja na kisanduku chake cha kufungashia, vyote vikiwa na rangi yake ya samawati na nyeupe. Chupa ina kioweavu ndani na kisanduku kimepambwa kwa picha ya wadudu mbalimbali, jambo linaloashiria kuwa dawa hiyo hutumika kuzuia au kutibu madhara yanayosababishwa na wadudu. Mpangilio wa bidhaa unaonyesha kuwa ni dawa ya kupakwa kwa nje kwenye mifugo au wanyama wengine, kwa ajili ya afya na usafi.

Watu wawili wakifanya kazi ndani ya banda ambalo limejengwa kwa nguzo za mbao na kufunikwa kwa plastiki, wakitumia koleo wamahamisha udongo au mboji na kupanga kwenye mafungu makubwa yaliyoenea katika sakafu ya banda hilo, kwa nyuma kuna mfuko wa kijani na miti ya asili kuzunguka eneo hilo, hii inaweza kuwa banda kwa ajili ya kutayarisha mboji au sehemu ya kurutubisha udongo jambo linalo onyesha mbinu ya kilimo hali kwa ajili ya mimea.

Eneo la shughuli ya usambazaji au uhifadhi wa bidhaa za kilimo, hususani ni mbolea ya asili virutubisho vya udongo. Watu wawili wakiwa wamesimama pembe ya mzigo mkubwa wa mifuko mweupe ikiwa imepangwa kwa utaratibu chini ya paa la banda lenye pande wazi. Mmoja wao anashikilia upande wa mifuko, hali inayoonesha maelekezo au usimamizi au uchunguzi wa bidhaa hizo.

Boksi la dawa ya mifugo zinatengeneza kwa ajili ya ng'ombe na mafahari tukihusisha iliambata vya asili vinavyotibu maambukizi na kupunguza maumivu dawa hii inatumika kwa njia ya kidonge yanakuja katika vifurushi cha vidonge vingi kutuonyesha muundo wa kitaalamu utunzaji wa afya na mifugo kupitia matibabu yanayolenga kupunguza uvimbe wa kuimarisha afya ya mnyama.

Sehemu ya nje ya duka au ghala la pembejeo za kilimo kukiwa na watu wawili, wanaonekana wakiwasiliana mmoja ameketi juu ya meza ya mbao na mwingine akiwa ameshikilia kipeperushi mkononi, pembeni yao kuna magunia yenye rangi nyeupe yakiashiria uwepo wa mbolea au dawa kwa ajili ya mimea.

Sehemu ya duka la bidhaa za kikemikali, likiwa na bidhaa mbalimbali za kilimo na viwatilifu, zikiwa zimepangwa kwenye makabati. Nje ya duka kuna watu wakiwa kwenye shughuli mbalimbali, wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa juu ya pikipiki. Hii ikiashiria mahali hapa ni mahali penye mzunguko wa wateja na biashara tofauti.

Chupa ya mafuta maalumu kwa ajili ya kutunza sehemu ya miguu ya wanyama hasa mbwa na paka. Bidhaa hii ina muundo wa rangi nyekundu, na nyeupe ikibeba jina lenye maandishi meupe. Hii ni kwa ajili ya kulainisha na kulinda sehemu ya miguu ambayo imeathiriwa na baridi, joto au ardhi ngumu ikiwa na sehemu ya picha ya mbwa na paka ikionesha dawa hii ni kwa ajili ya wanyama wakufugwa.

Eneo la ndani la duka la pembejeo za kilimo, ambalo limepangwa kwa utaratibu mzuri, likiwa na bidhaa kama mbegu, mbolea na virutubisho vya mimea na kemikali zikiwa zimetundikwa kwenye makabati ya mbao yenye mistari tofauti, kila mstari una aina maalumu ya bidhaa, kama paketi za mbegu zenye picha kama mbogamboga, nyanya na mchicha.

Vikapu vingi vilivyojaa pilipili hoho, za kijani zikiwa zimevunwa na kuandaliwa kwa usafirishaji au kuuzwa. Watu waliopo karibu na vikapu hivyo, wanahusika ma upangaji au na usimamamizi wa mazao hayo, jambo linaloashiria shughuli ya uzalishaji wa kibiashara. Pilipili hoho ni zao la biashara, ambalo hulimwa kwa ajili ya soko badala ya matumizi ya nyumbani, na huweza kuchangia kipato kikubwa kwa wakulima.

Shamba lenye mazao ya mimea aina ya ndizi, zikiwa kwenye migomba ya mikungu mikubwa. Ikiwa na ndizi mbichi za kijani, kila mkungu ukining'inia kutoka kwenye mgomba ulioegemezwa kutoka kwenye fimba ya mbao kuzuia kuanguka kwa uzito. Mazingira yanaonyesha udongo uliojaa majani yaliyodondoka na mabaki ya mimea. Ishara ya mazingira ya asili yanaowezesha ukuaji wa ndizi. Huu ni muktadha wa kilimo cha biashara, ikionyesha zao la shaji kubwa wa ndizi.

Shamba kubwa lenye safu za vitunguu vilivyovunwa, ambavyo vimefungwa kwenye mifuko ya rangi ya zambarau na kutawanywa kwenye sehemu mbalimbali za shamba. Pia kuna vyombo vya plastiki vya njano vinavyoonekana pamoja na watu wachache waliopo kwa mbali, huenda ni wafanyakazi wanaoshiriki kwenye uvunaji. Mandhari ya nyuma ina miti michache na vilima vya mbali, ikiashiria kuwa eneo hili limepangwa vizuri kwa kilimo cha biashara.

Mkulima aliyepo shambani kati ya mistari ameipanda matunda akishika mmea wenye matunda mabichi ya kijani. Mimea imepandwa kwa wima kwenye miunzi iliyoshkiliwa na nguzo za mbao, na shamba linaonekana kutunzwa vizuri na kupangwa kwa safu sawia hadi nyuma, huu ni mfano wa kilimo ambacho kinatumia miunzi kuwezesha mimeo kuota kwa mpangilio, jambo linalosaidia mazao kukua kwa afya.

Mfanyakazi au mkulima akichungua mti wa mpapai wenye matunda mengi ya kijani yanayoning'inia katika shamba lililojaa mingi mingine ya aina hiyo, amevaa jaketi la bluu na kofia nyeusi akichuchumaa kwenye ardhi iliyoandaliwa vizuri kwa kilimo, mandhari ya nyuma inaonesha mazingira ya kijani na anga lenye mawingu madogo ikiashilia hari nzuri ya kustawisha mazao.

Watu kadhaa ambao wanashughulika na matunda ya kahawa yaliyovunwa yakisambazwa ardhini kwa ajili ya kukausha. Vifaa vya kazi na magunia yaliyojaa mazao vinaashiria hatua ya awali ya mnyororo wa thamani ambapo ushiriki wa jamii huonekana kuwa nguzo kuu. Mazingira haya yanaibua fursa ya kuboresha kipato kwa wakulima wadogo kwani zao la kahawa hutumika kama zao la biashara.

Eneo la shamba kubwa ambapo umeenda mabichi yaliyovunwa na kupangwa kwenye runda kubwa huko mtu amenunua gunia juu ya kichwa katika shamba yenye mimea iliyokomaa mwanga linaashiria mavuno mazuri na maandalizi ya usafirishaji au biashara kwa muktadha wa zao la biashara mahindi yanaonyesha uzalishaji wenye tija unaweza kuchangia kipato kwa wakulima kupitia mauzo ya soko na ndani au nje

Mmea wa zao la biashara aina ya kahawa ukiwa na matunda kattika hatua tofauti za ukuaji kwanzia kijanikibichi hadi mekundu ikimaanisha kiwango tofauti za ukomavu, Mazingira yanayozungukwa na kijanikibichi yakionesha kuwa mmea huu uko katika bustani au shamba la kilimo cha kahawa, Hii ni muhimu kwa wakulima wanaotaka kuchagua matunda kwa wakati sahihi ili kupata ubora wa kahawa.

Uzalishaji wa zao la biashara aina ya nyanya kwa kiwango kikubwa, ndani ya mazingira, yanayoashiria mbinu za kisasa za kilimo. Nyanya zina rangi tofauti, zinaonyesha hatua mbalimbali za ukuaji, huku mpangilio wa rundo kubwa la mazao ikifichua uzalishaji ulioratibiwa kwa biashara. Mazingira yanaonekana kudhibitiwa, yanaonesha usimamizi wa hali ya hewa, maji na mavuno kwa usahihi.

Mazingira ya kilimo cha kisasa cha matango, ambapo mkono wa mtu umeshika tango iliyokomaa na kuning'inia katika mada ya bustani ,matango kadhaa yanaonekana kimia vizuri kwenye mistari ya udhibiti wa maji, ni ishara ya usimamizi mzuri wa unyevu na rutuba udongo unaonekana kuwa safi bila magugu na matango yana afya njema ,matango ni kilimo cha biashara kwa ajili ya masoko na matumizi ya majumbani.

Shughuli ya mavuno ya zao la biashara na chakula aina ya mahindi ambapo mtu mmoja amesimama karibu na lori ambalo limepakia magunia makubwa yaliyojaa mahindi ambayo yamevunwa, lori lina rangi angavu ya bluu na nyekundu na kuna watu wengine wanaonekana nyuma wakishiriki katika kazi hiyo. Mandhari ni ya shamba lenye rutuba likiashiria uzalishaji mzuri, hii ni taswira hai ya kilimo cha mashambani kinachohusisha nguvu.

Watu kadhaa wakiwa kwenye shughuli ya kuvuna na kupanga vitunguu kwenye shamba lenye mandhari ya kuvutia likiwa na milima na maji kwa mbali. Vitunguu vimegawanywa kwenye mafungu na shamba limejaa mimea yenye rangi ya kijani na nyekundu, mpangilio huu unahakisi nguvu kazi ya vijijini uzalishaji wa mazao ya lishe na umuhimu wa mazingira katika shughuli za kilimo.

Watu kadhaa wakiwa katika shughuli ya kuvuna na kupakia vitunguu vyekundu katika shamba lenye uoto wa kijani na milima kwa mbali. Vitunguu vimejaa kwenye mifuko mikubwa ya matundu mekundu, na watu wanatumia mikono kuhamisha vitunguu kutoka kwenye gunia la nguo hadi kwenye mifuko hio ya plastiki. Mazingira ya kazi yanaonekana kuwa ni vijijini, ikionesha mchango wa kazi za mikono katika uzalishaji wa mazao ya chakula.

Shughuli ya uvunaji wa nyanya katika eneo la shamba au bustani, ambapo mtu aliyevaa mavazi yakijani anakusanya nyanya, zilizoiva kwenye kikapu cha plastiki, huku mimea imepangwa Kwa mstari na kuonyesha hatua mbalimbali za ukuwaji wa nyanya. Mazingira haya yanaakisi mbinu bora za kilimo cha kisasa Kwa matumizi ya umwagiliaji wa matone na udhibiti wa hali ya mazingira, ili kuongeza tija mpya ya mazao.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha viazi ambapo mazao hayo yamevunwa na kupangwa kwa mafungu katika shamba lililotifuliwa hivi karibuni, kuna aina mbalimbali za viazi zinaonekana kuwa na rangi na ukubwa tofauti, huku watu kadhaa wakifanya kazi ya Kuchambua au kukusanya mazao hayo. Mandhari ya nyuma ina migomba na mazingira ya mashambani yenye rutuba.

Mti wa zao la biashara aina ya parachichi, wenye matunda mengi ya kijani kibichi, yanayoning'inia kutoka kwenye matawi, kukiwa na mtu au mkulima ameshika tawi moja kwa mkono, kuonesha uzalishaji mzuri wa zao hilo, na mazingira ya nyuma yanaonyesha, hali ya shamba lenye rutuba, huu ni mfano wa bidhaa ya chakula, na biashara inayopatikana moja kwa moja kutoka shambani.

Sehemu ya shamba au bustani kukiwa na mkulima akiwa katika shughuli ya mavuno ya nyanya. Amevaa sare ya kazi, yenye mikanda ya mng'ao kwa usalama na amebeba ndoo iliyojaa nyanya zilizokomaa pamoja na nyingine mkononi. Mimea ya nyanya imepandwa kwenye safu, na kusaidiwa na fito ambazo zinaunganishwa na kamba nyeupe kuonesha usimamizi bora wa mazao.

Mfanyakazi anayechambua zao la biashara aina ya nyanya kutoka kwenye rundo kubwa la nyanya, zilizotandazwa chini, ameweka nyanya zilizochaguliwa kwenye makasha ya plastiki yenye rangi ya kijani, bhuku ndoo nyeupe ikionekana pembeni. Mandhari ya nje kuna baiskeli kadhaa nyuma, kuashiria kuwa eneo hili ni la vijijini au kituo cha ukusanyaji wa mazao. Hii huonyesha hatua muhimu katika mnyororo wa thamani kutoka shambani hadi sokoni.

Eneo la shamba ambapo kuna magunia makubwa meupe yaliyojaa viazi yakiwa yamefungwa kwa juu kwa wavu na juu yake kuna majani au nyasi ambazo zimewekwa kama kifuniko cha asili. Magunia hayo yamepangwa kwa mstari yakihusisha shughuli ya uvunaji, au maandalizi ya usafirishaji wa mazao ya shambani. Kwa nyuma kuna watu wanaonekana watu wakiwa pamoja na gari ambayo huenda ikatumika kusafirisha mazao hayo ya chakula.

Eneo la shamba lenye mimea ya vitunguu vyekundu ambapo mtu alievaa kofia ya bluu na vazi lekundu amepiga magoti akiwa katikati ya mimea ameshika vitunguu mkononi, mandhari ya nyuma ina majengo ya kawaida na anga la mawingu pale inadokeza kuwa kilimo hiki kinafanyika karibu na makazi na mazingira ya vijijini. vitunguu ni zao kubwa linalotumika katika chakula na biashara pia.

Shughuli ya uvunaji wa mapapai katika shamba la biashara ambapo mkulima anachuma matunda kutoka kwenye miti mirefu ilipandwa kwa mpangilio mzuri. Mipapai yenye afya na matunda mengi ya kijani kibichi inaonesha tija ya uzalishaji ikiwa ni dalili ya kilimo bora kinacholenga soko. Mapapai ni zao la biashara linaloitajika kwajili ya chakula, juisi na bidhaa za lishe na uwezo wa kuingiza kipato kwa wakulima.

Shughuli ya kilimo cha biashara ya matunda hususani mazao ya nanasi ambapo watu wanne wanafanya kazi ya kuvuna na kukusanya matunda kwenye makasha ya plastiki. Mazingira ya shamba yamejaa mimea ya nanasi iliyo komaa na matunda mengi yapo ardhini tayari kwa kuhamishwa, hali inayodhihirisha uzalishaji wa kiwango kikubwa cha usimamizi wa kitaalamu.

Kilimo cha zao la biashara aina ya nyanya ndani ya bustani, ambapo mimea imepangwa kwa mistari ya kitaalamu na inasaidiwa na nyuzi au miunzi ya kukua kwa wima. Nyanya zinaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu, ikikomaa kwa utaratibu. Mimea imepandwa ndani ya mifuko ya plastiki iliyojaa udongo na kuna mifumo ya umwagiliaji inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Eneo la ghala la kutunzia ndizi mbichi, ambapo mtu mmoja anaonekana akishughulikia fungu kubwa la ndizi za kijani ambazo zimepangwa chini kwa mafungu tofauti, mandhari ya nyuma inaonyesha meza yenye vifaa mbalimbali kama chupa na karatasi, huku ukuta umebandikwa mabango yanayoashiria shughuli ya kilimo cha ndizi au shirika, kilimo hiki huonyesha ni zao kwa ajili ya chakula.

Eneo la shamba au bustani ya zao la biashara aina ya nyanya likiwa na mistari ya mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi mkubwa yenye matunda ya rangi ya kijani na mengine mekundu ikiashiria ukomavu wa matunda. Mkulima au mfanyakazi aliyeshika kapu lenye rangi nyeusi akiwa anapita katikati ya mistari ikiashiria ni hatua ya uvunaji wa nyanya.

Eneo la shamba ni papai iliyopangwa kwa safu kwenye udongo mweusi. Ambapo miti ya mipapai imetoa matunda mengi ya kijani kibichi. Mazingira haya yanaonyesha wakulima wanajihusisha na kilimo cha matunda kwa ajili ya chakula na biashara. Papai ni zao la lishe bora na huchangia afya kwa wingi wa vitamini A na C. Huku pia ikihakikisha juhudi za wakulima kuboresha usalama wa chakula.

Eneo maalumu ambapo mahindi yamefungwa kwa mafungu na kutundikwa juu ya miti ya mbao kwa safu kadhaa. Mahindi hayo yameachwa na maganda yake, yakikaushwa kwa njia ya asili ili kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Mpangilio huu wa kukausha husaidia kupunguza unyevu, kuzuia kuharibika na kutayarisha mazao kwa matumizi ya chakula au mbegu kwa ajili ya msimu mwingine.

Watu kadhaa wakiwa shambani katika shughuli ya kuvuna viazi kwa mikono, huku wakiwa wameinama na kuchimba ardhi na kuvitoa. Mazingira ya kijani yanadhihirisha shamba lililo tayari kwa mavuno na viazi vingi vikionekana juu ya ardhi, mandhari ya nyuma yana nyumba na miti pamoja na anga lenye mawingu linaloashilia hali ya kawaida ya kijijini, taswira hii huonyesha hatua za mwisho za uzalishaji wa mazao kwa ajili ya chakula.

Eneo la shambani kukiwa na watu kadhaa wamesimama karibu na magunia makubwa ya viazi yaliyofungwa kwa mifuko yenye mistari ya rangi nyeupe na pinki ikiwa na neti juu yake, mandhari ya nyuma inahakika kuwa ni eneo la mashambani na kuna gari ya mizigo iliyoko karibu ikihusuana na shughuli ya usafirishaji au uuzaji wa mazao. Anga lina mawingu na nyasi za kijani kuonesha kuwa ni wakati wa mavuno na usambazaji.

Eneo la shamba lililoandaliwa kwa ustadi, na limepandwa mimea kwenye mistari mbalimbali. Kuna mboga za majani na mazao yanayofanana na nyasi yakionekana kuwa na afya nzuri kwa kijani chake kinachong'aa. Upande wa kushoto kuna bomba la maji linaloashiria matumizi ya teknolojia linalosaidia upatikanaji wa maji kwa ufanisi, mazingira ya nyuma yana miti na uzio yakidhiirisha ni sehemu ya shamba kubwa linaloendeshwa kitaalamu.

Eneo la bustani ya mboga iliyopangwa kwa usafi na umakini, ambapo safu tofauti za mimea zinaonekana kuota vizuri ndani ya mazingira yenye miti ya kijani kibichi. Bustani imegawanywa katika sehemu mbalimbali za mazao; ikionyesha mbinu bora za kilimo cha nyumbani au jamii kinacholenga chakula salama, afya na uzalishaji endelevu. Muonekano huu unafaa kuhamasisha watu kujitegemea kwa chakula.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya bustani, ambapo safu za mimea michanga, huenda ni mboga; imepandwa moja kwa moja kwenye udongo na kunyunyuziwa maji kupitia mabomba ya umwagiliaji, yaliyopangiliwa vizuri kati ya mistari. Bustani imejengwa kwa mbao na kufunikwa kwa plastiki ya wazi, ili kuruhusu mwanga wa jua, huku ikilinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Eneo la shamba la mipapai lililopangwa kwa safu zinazovutia ishara ya kilimo cha kisasa chenye mpangilio bora ni papai na matunda mengi mabichi ikionyesha afya nzuri ya mimea na uwezekano amavuno hivi karibuni udongo unaonekana kuwa na rutuba ya wastani bila magugu mengi au dalili ya mmomonyoko hali inayofaa kwa ukuaji endevu na zao

Sehemu ya ndani ya bustani, ikiwa na mwangaza wa kutosha unaoingia kutoka juu, ndani kuna vifaa na vyombo vilivyojaa miche na mimea midogo, imepangwa kwa safu kwenye meza zilizoinuliwa pamoja na sehemu ya mimea mikubwa pembeni. Pia kuna vifaa vya kilimo kama mabegi ya udongo, dhidi ya maji na zana mbalimbali.

Wakulima kadhaa wakishiriki shughuli ya kuvuna viazi vitamu katika mazingira ya kijani ya nje, kati yao wengine wamepiga magoti au kuketi karibu na rundo kubwa la viazi vilivyovunwa wakiweka kwenye makasha ya plastiki ya kijani na bluu. Mandhari ya miti na vichaka nyuma inaonesha kuwa eneo la kilimo cha jamii au mashamba madogo. Taswira hii ni ya kipekee kuonesha hatua za mwisho, za uzalishaji na mavuno ya zao la viazi.

Wakulima wakiwa wanachunguza mmea wa nyanya uliozaa matunda mabichi ndani ya bustani yenye miundombinu ya kisasa, mazingira yanaunga mkono kilimo endelevu kupitia nguzo za kusaidia mimea na mistari ya umwagiliaji. Muonekano huu unaakisi utunzaji bora wa nyanya kama zao la chakula na biashara, ikiashiria hatua ya kukagua ubora wa mazao kabla ya kuvuna na kupeleka sokoni.

Mazingira ya wakulima wa kisasa wakifanya kazi ndani ya banda la kuoteshea mimea ambalo limejengwa kwa fremu za chuma na plastiki zinazoangaza ili kuruhusu mwanga wa jua. Mimea ya majani ya kijani ikiwa imepangwa kwa safu kwa makini ikionyesha mpangilio wa kitaalamu wa kilimo cha ndani, banda hili linaonekana kuwa na mfumo wa udhibiti mazingira unaowezesha kilimo endelevu.

Mfumo wa kilimo udongo kwa ajili ya kurahisisha ukuaji wa mizizi ukiwa na miche michanga ya mimea kila mtu akiwa amepandwa kwenye na kijamii ikiashiria hapa njema na hatua za awali zitakuwaje mwendo huo upangaji unahisi utunzaji wa kitaalamu maandalizi ya kilimo bora hiyo ni kwa bustani za nyumbani mashamba ya biashara au mfumo wa uzalishaji wa mbegu kwa wakulima.

Eneo la shambani ambako kuna shughuli ya uvunaji wa viazi vitamu, ambapo masanduku ya rangi tofauti, wamepangwa ardhini ya kijani, viazi vilivyochimbwa kutoka kwenye udongo, wakulima wawili inaonekana wakitembea miongoni mwa masanduku hayo husika katika ukusanyaji au upangaji wa mazao hayo hali hii inaonyesha hatua ya mwisho ya kilimo ikizingatia kwenye uhifadhi au usambazaji wa bidhaa.

Watu kadhaa wakishiriki katika kazi ya kupanda miche ya bustani au kitalu cha kisasa, wakiwa wameinama wanapanda miche kwa mikono ndani ya vyombo vilivyojaa udongo, vikiwa vimepangwa kwa fasaha, ikiashiria mpangilio wa kitaalamu, unaowezesha ufuatiliaji na uzalishaji bora wa mimea.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye mikono ya chuma inayopendekeza miche midogo kwenye vyombo vilivyojaa udongo, mikono hiyo ina vifaa vya kushika miche na kupandikizwa kwa usahihi, na imepangwa juu ya wasafi za vyombo katika eneo linalofanana na kitalo kilichodhibitiwa kwa hali yake ,katika mambo ya nyuma kuna safu nyingine ya mimea zinazoendelea kukua ishara ya kilimo kinachotumia teknolojia kwa usahihi na kasi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine kwa ajili ya kilimo, ambapo miche michanga ya kijani imepangwa kwa safu ndani ya trei nyeupe chini ya taa za bandia. Mfumo huu unategemea bomba na mirija kwa ajili ya kusambaza maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Hii inaangazia matumizi bora ya nafasi, udhibiti wa mazingira na ukuaji, hasa teknolojia rafiki kwa mazingira.

Kilimo cha kisasa cha kutumia mashine, ambapo mkulima anatumia mashine ndogo ya kuchanganyia udongo, yenye rangi nyekundu na nyeusi kwenye bustani. Mashine hii inafanya kazi ya kuandaa udongo katikati ya mimea iliyoota pande zote, na muhusika amevaa buti za kahawia na suruali ya bluu. Hii ni mbinu muhimu ya kilimo cha bustani inayosaidia kuandaa udongo kwa upandaji, kuongeza hewa na kuchochea rutuba; inaweza kutumika kama kipengele cha mafunzo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la shamba au bustani ambapo mkulima anatumia mashine ya kisasa kuchanganya na kulima udongo, mashine hii inaendeshwa kwa mafuta na inaonekana ikifanya kazi ya kuchimba mashimo madogo, udongo umelegea vizuri huku mimea ya kijani ikionekana pembeni. Hii ni mfano bora wa maandalizi ya udongo kwa ajili ya kilimo na matumizi bora ya mashine za kisasa kuwashia kazi ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha bustani kwa kutumia mashine ya kisasa, ikiwa na mimea mibichi iliyopangwa kwa safu katika vitendea kazi vya plastiki, ikikua chini ya mwangaza wa taa za bandia. Mazingira haya yanayodhibitiwa huruhusu uzalishaji wa bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyopita kwenye maji. Taswira hii ya kisasa inafaa kwa uchunguzi wa mifumo mipya ya kilimo cha mijini.

Mashine ya kisasa ya kilimo cha wima iliyofungwa ndani ya jengo maalumu kukiwa na paneli za wima zenye safu za mimea ya majani ya kijani. Kila paneli ikiwa na taa maalumu zinazotoa mwangaza unaosaidia ukuaji wa mimea, mpangilio huu umebaniwa kwa ustadi ili kuzingatia nafasi ya udongo kwa uzalishaji mkubwa. Hii ni mfano bora wa mbinu mpya za kilimo cha mijini zinazoweza kutumiwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inayotumika kukusanya nyasi eneo la shambani. Mashine hii ina rangi ya njano pamoja na magurudumu, sehemu ya mnyororo na inaonekana ikikusanya nyasi zilizoko mbele yake na kuzibana katika umbo la duara. Nyuma ya mashine kuna kifurushi cha nyasi kilichokamilika ambacho kiko tayari kwa kuhifadhiwa au kusafirishwa. Hii ni teknolojia muhimu katika kilimo, kwa ajili ya kuhifadhi chakula cha mifugo kwa ajili ya msimu.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika kuchanganyia udongo inafanya kazi shambani, ambapo sehemu zake kama kifuniko chekundu, tanki jeupe la mafuta na miungano ya chuma, inaonekana kwa karibu. Udongo unaochanganywa unaonekana kuwa na rutuba na mimea ya kijani kibichi imezunguka eneo la kazi, ikiashiria maandalizi ya shamba kwa ajili ya kupanda. Muonekano huu unaonyesha teknolojia ya kilimo inayolenga kurahisisha maandalizi ya ardhi.

Mashine ya kisasa ya kilimo iliyopo kwenye shamba la kisasa la kilimo cha maji katika mazingira ya ndani, ambapo safu nyingi za mboga za majani zinakuwa kwenye rafu zilizo na taa za bandia kwa ajili ya mwanga unaofaa kwa ukuaji. Kuna mashine upande wa kushoto huenda ni ya kuondoa unyevu au kusafisha hewa ikiwa na mfumo wa kudhibiti mazingira. Hii huashiria uzalishaji wa chakula katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Eneo la bustani ya kisasa yenye mimea ya majani iliyopangwa kwa safu, ikiangaliwa na mikono ya mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi ya chungwa. Mashine hizi zinaonekana kuwa na vifaa vya kunyunyuzia maji au kuvuna mazao, zikifanya kazi kwa usahihi bila uhitaji wa mtu. Ukuta wa kitalu ni wa wazi, na mwangaza wa kutosha unaonyesha kuwa eneo hili lina mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Mfuma wa kilimo unaotumia teknolojia na mashine ya kisasa ambapo mimea imepangwa kwa safu mbalimbali kwenye miundo ya plastiki chini ya mwangaza wa taa za bandia. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya nafasi ndogo kwa uzalishaji mkubwa wa bila udongo ukidokeza ufanisi wa rasilimali kama maji na virutubisho. Hii ni mbinu bora kwa miji yenye changamoto ya ardhi inayochangia uhakika wa chakula na uzalishaji endelevu.

Shughuli ya kilimo kwenye shamba ambapo mashine ya kilimo aina ya trekta yenye rangi nyekundu ikiendesha kifaa cha kulimia udongo kinachonekana kuwa ni jembe. Udongo unaotolewa unaosha kuwa shughuli ya kuandaa shamba umeanza ikiashiria maandalizi wa msimu wa upandaji wa mazao. Mtu aliye juu ya trekta anaenda kwa usahihi huku mazingira ya nyuma yakionesha miti na ardhi kavu, hali inayotokana na jua au msimu wa kiangazi.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye mkondo wa mtambo ikiendeshwa ndani ya bustani iliyopangwa kwa safu za mimea inaonekana kama matango, mashine hiyo tuliandaliwa kwa teknolojia ya kisasa nafanya kazi kama kuvuna au kuchunguza hali ya mmea ikilea kati ya safi bila hitaji ya nguvu kazi ya binadamu moja kwa moja hii wa sheria walikuwa wa kilimo cha kisasa kupitia matumizi ya mitambo na akili bandia ili kuongeza tija.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zinalimwa ndani ya jengo kwa kutumia vifaa vyeupe, vilivyounganishwa kwa bomba za kusambaza virutubisho. Mwanga wa rangi ya zambarau kutoka kwa taa maalumu huongeza ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Hii inaonyesha mbinu ya kilimo safi kinachodhibiti mazingira, kinachotumia maji kwa ufanisi na hutoa mazao ya hali ya juu kwa miji na biashara, yenye uhitaji wa chakula salama.

Mashine ya kilimo aina ya trecta lenye rangi ya kijani yenye magurudumu ya njano ambayo inalima ardhi yenye shamba la wazi huku ikivuta zana za kuchanganya udongo kwa maandalizi ya kupanda shamba linaonekana kuna sehemu ambazo tayari zimevunwa na nyingine ambazo hazijalimwa hali inaonesha mchakato wa kilimo unaendelea, mandhari ya nyuma ina miti midogo chini ya anga kwenye mawingu kiasi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha mashine ndani ya bustani yenye muundo wa chuma na paa linaloruhusu mwanga kupenya, ndani kuna mimea ya majani mnapokea maji kupitia bomba na kunyunyuzia kwa utaratibu. Mazingira haya yanadhibiti hali ya hewa na unyevu, hivyo kuruhusu mimea kukua vizuri hata pasipo mvua ya kawaida. Njia hii ya kilimo inasaidia kuongeza uzalishaji wa chakula kupunguza uharibifu wa mazingira.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ikiwa na rangi nyekundu ambayo ipo shambani, ilkivuta jembe la chuma kwenye sehemu nyingi na kupindua udongo. Sehemu ya mbele ina mazao ya kijani huku udongo uliolimwa ukionekana niwarangi udhurungi katika mandhari ya mbele. Mazingira ya mlimani kwa mbali na anga lenye mawingu likizidisha taswira ya uzalishaji kwa mashamba makubwa hii ni ishara ya mfano wa kilimo cha viwandani kinachotumia mashine.

Mashine ya kisasa ya kilimo, ambapo kuna mboga za majani zimepandwa kwenye sehemu zilizopangwa kwa ngazi ndani ya jengo. Kila safu ina uzio mdogo wa rangi nyeupe unaofanana na uzio wa mbao, na mimea inakua bila udongo ikichukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji maalumu. Mwanga wa bandia unatumika kuimarisha ukuaji wa mimea ndani ya mazingira ya ndani.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye muundo wa chuma, ambacho kina kutu, pamoja na nyasi zilizokwama kwenye sehemu ya kutandaza na kugeuza majani. Ikiwa imewekwa katikati ya shamba, yenye majani mengi ya kijani kibichi. Ikionyesha kwamba, eneo hilo bado lina uzalishaji mzuri wa malisho, ingawa mashine yenyewe imeonekana imetumika na kutelekezwa kwa muda mrefu .

Bwawa la mstatiri, lililozungushiwa karatasi nyeusi na kuwekewa wavu juu ya maji, yenye rangi ya bluu hafifu, ikiwa katikati ya uwanja wa kijani wenye miti na vichaka pembeni. Muundo huu unaashiria mfumo wa kuhifadhi maji uliotengenezwa kwa mikono, unaweza kutumika kama shughuli za kilimo cha umwagiliaji au uzalishaji wa samaki.

Samaki watano ndani ya kifaa maalumu cha kufugia samaki, wakiwemo wanne rangi ya dhahabu na mmoja mweusi, mandhari ya chini imetandazwa kwa kokoto za rangi mbalimbali bluu, kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi, na kuna mmea wa majini wa kijani pamoja na vifaa vya akiba kama kechujio na hita samaki wanaonekana wenye afya na wanazunguka au kutafuta chakula kwenye kokoto.

Mandhari yenye samaki wa mapambo, wenye rangi angavu, machungwa, nyeupe na nyeusi wanaoelea kwa utulivu ndani ya mandhari ya bluu yenye kuvutia, muonekano huu unafaa kwa matumizi ya kibiashara katika sekta ya mali sihamishika kama mapambo ya hoteli, ofisi za kisasa au makazi ya kifahari, yanayofuata kuongeza thamani ya uzoefu kwa mteja.

Kifaa maalumu kwa ajili ya kufugia samaki ambacho kimejaa samaki wa rangi ya chungwa wakielea kwa utulivu kati ya majani ya kijani na maua ya mapambo. Sakafu ya kifaa hicho ina changarawe ya rangi ya mchanganyiko, na mwangaza unaotoka juu inaangaza vizuri mazingira yote ya ndani. Mandhari hii ni ya kuvutia kuonyesha malezi bora ya viumbe wa majini hasa samaki.

Kifaa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki, kikiwa na samaki wa rangi tofauti, wanaoelea kwenye maji kwa utulivu. Ndani ya kifaa hiko kuna mapambo ya mawe, magamba na mimea bandia inayoongeza mvuto wa mandhari. Katikati kuna mzunguko wa viputo vidogo, unaoashiria matumizi ya kifaa kinachosaidia hewa. Mwangaza wa rangi mbalimbali kama kijani, bluu na nyekundu unang'aa ndani ya chombo.

Mfumo wa ufugaji wa kisasa wa samaki kwenye bwawa la plastiki, kwenye neti juu ukiwa na mabomba ya kudhibiti maji na hewa ambapo samaki wengi wanaonekana wakilea mazingira yaliyoandaliwa kwa uangalifu ili kuongeza uzalishaji, mfumo huo wa ufugaji wa kiwandani unalenga kutoa chakula kwa jamii kwa kutumia mbinu endelevu.

Eneo la shamba la mahindi ambapo mimea inaonekana kuchakaa kutokana na ukame au changamoto nyingine ya mazingira. Majani mengi yamekauka na kubadilika rangi kuwa ya njano au ya kahawia. Na ingawa pochi zipo kwenye mimea, hali ya jumla ya mazao ni ya kulegea. Anga la bluu lenye mawingu machache linaashiria jua kali ambapo linaweza kuchangia ukame huo.

Magunia mengi yenye rangi nyeupe yaliyojaa nafaka za rangi ya njano, yamepangwa kwa safu katika eneo la wazi. Ambapo watu wachache wamesimama pembeni wakikagua au kushughulika na magunia hayo. Muonekano huu unaakisi shughuli ya usambazaji wa bidhaa za chakula hususani nafaka kama mahindi au mtama, ambayo ni sehemu muhimu ya lishe kwa jamii.

Eneo la msituni likiwa na njia ya udongo inaelekea kwenye eneo la msitu mnene, huku mshale mweupe uliochorwa ardhini ukielekeza upande wa kushoto kabla ya kusonga mbele. Mazingira haya yenye uoto wa kijani na kuvutia yanatoa ishara ya njia ya kutembea au kupitisha watembea kwa miguu, huku mshale ukisaidia kuelekeza kwa watumiaji wa njia. Hali ya asili eneo pamoja na utulivu, unaonesha umuhimu wa kupanga udhibiti wa mazingira na misitu kwa ujumla.

Uwanda wa asili, ukionyesha njia nyembamba ya vumbi inayoingia msituni. Imezungukwa na miti yenye majani mabichi yanayoonyesha afya njema ya mazingira. Mwanga wa jua unapenyeza kupitia matawi ukileta mwonekano na utulivu wa mvuto wa asili. Hakuna watu, miundo wala maandishi yanayoonekana. Ni sehemu tulivu ya misitu iliyo hai. Taswira hii inaonyesha kutafsiriwa kama mfano wa utalii wa ekolojia.

Mandhari ya misitu yenye miti minene ya kijani kibichi, ambapo mti mmoja umechorwa alama za rangi ya mishale kwenye shina lake. Pembeni kuna njia ya udongo unaoelekea ndani ya msitu, ikiashiria uwepo wa mwelekeo au mpangilio wa matumizi ya ardhi. Muonekano huu unaweza kuwa ni sehemu ya mipango ya uhifadhi, upimaji wa misitu au ufwatiliaji wa maeneo ya mafunzo ya utafiti wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yanaoteremka kutoka juu ya miamba milimani yakizama kwenye bwawa la asili, ambalo limezungukwa na miti yenye majani mazito pamoja na mazingira ya msitu. Mtiririko wa maji unaonekana ni wa taratibu, ukitengeneza mandhari ya kuvutia inayoweza kuashiria sehemu ya uhifadhi wa maji au sehemu ya utalii ya kiikolojia.

Eneo la nje la wazi likawa na mimea yaliyopandwa na vyombo vya vitambaa ikiwemo migomba yenye majani mapana ya kijani na mitende midogo pia mipango ni safi juu ya udongo wa nje, kuna maua ya manjano mbele ya kuongeza mvuto wa mazingira muundo huu unaashiria mazingira ya bustani au, cha uzalishaji wa miche ambapo mimea huandaliwa kwa ajili ya kupandwa kuuzwa au kutumika kwa mapambo.

Mto mdogo wenye maji yanayotiririka polepole juu ya mawe ukiwa ndani ya mazingira ya kichaka chenye miti mingi pamoja na vichaka yenye majani ya kijani. Mawe yenye ukubwa tofauti yametapakaa kwenye njia ya maji yakiongeza mandhari ya asili na utulivu wa eneo hilo, hali hii inaonyesha utunzaji wa mazingira kupitia vyanzo asili vinavyoweza kuhifadhiwa kama sehemu ya usafi, maji ya mvua au hata shughuli ya kiikolojia katika jamii.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi ya bluu na suruali nyeusi akiwa eneo lenye miti na visiki akishika mche mdogo kwa mikono iliyovalishwa glavu ikihashiria ni shuhuri ya kupanda miti au urejeshaji wa mazingira yaliyokatwa mitiz, manzari ya nyuma inaonyeshs mabadiliko ya mazingira kutokana na ukataji wa miti hivyo tukio hili lina umuhimu wa ki "ekolojia" katika kuifadhi ardhi na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kisicho na udongo, kinachotumia bomba jeupe za plastiki lililopangwa kwa usawa na kunyanyuliwa juu ya ardhi, kila bomba linamashimo wa kupandia mimea lenye majani mabichi ikionyesha afya bora na ukuaji mzuri, mfumo huu uko nje kwenye mazingira ya asili yenye miti, hivyo ukichanganya na teknolojia ya mazingira hii ni njia madhubuti ya kilimo cha viwandani chenye tija kubwa .

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo, ambapo mimea michanga ya kijani inaota katika mistari iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mimea imewekwa kwenye matundu ya paneli ya mistari ya rangi nyeupe, ambazo hupeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni ya ndani au banda yakiashiria mazingira ya kudhibitiwa

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kutumia maji, ambapo chombo kidogo cheusi kimeingizwa kwenye bomba jeupe la plastiki lililolala kwa mlalo. Nyuma kuna mimea mingine inayokua kwa mpangilio sawa, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo kisichotumia udongo. Mazingira haya ni yenye kijani na taa bandia vinaashiria bustani ya ndani au jengo la kilimo cha kitaalmu, mpangilio huu ni bora kwa wakulima wa mjini na uzalishaji wa mboga safi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha bila udongo, ikionyesha mimea ikitunzwa juu ya mifumo ya vyombo maalumu ambavyo vinatunza maji yenye virutubisho vya mmea. Mizizi ya mimea inaonekana ikining’inia ndani ya maji ambapo hewa na unyevu hupitishwa ili kusaidia ukuaji. Njia hii ya kilimo inahitaji maji kidogo na haitegemei udogo na inafaaa kwenye maeneo yenye ardhi duni.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kutumia maji, uliowekwa ndani ya jengo kwa kutumia mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo yaliyopangwa kwa usawa, baadhi ya mashimo ya mimea michanga huku mengine yakiwa wazi au yamewekewa vyombo vidogo mabomba haya yameunganishwa kwa viungo vya pembe na kusimamishwa kwenye sehemu ya kuvutia kando yake kukiwa na pazia linaloonyesha uzuri wa mazingira ya ndani.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji ambapo mboga za majani zimeoteshwa na kukua ndani ya mabomba ya plastiki yaliyonyooshwa kwa mstari. Mimea imepandwa kwenye mashimo ya bomba ikipokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo. Mandhari ina mwanga wa kutosha na mpangilio safi, unaoonyesha usimamizi mzuri wa mazingira ya ndani ya bustani.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji, ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi na kupangwa kwa usawa, mabomba hayo yana mashimo ya kupandia na yamewekwa nyavu juu ili kupunguza mwangaza mkali wa jua. Mpangilio huu unaonyesha uzalishaji wa chakula kwa ufanisi mkubwa bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha bila udongo, unaowezesha uzalishaji wa chakula katika maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini. Mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu na hupata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo bila kuhitaji ardhi ya kawaida. Huu ni muundo unaosaidia upatikanaji wa mboga safi kwa haraka na kwa gharama nafuu na unaweza kuchangia elimu ya kilimo mbadala.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha bila ya kutumia udongo, uliotengenezwa kwa vifaa rahisi vya nyumbani ikiwa ni kontena kubwa la plastiki lenye kifuniko chenye mashimo ya kupandia mimea. Kila mmea umeshikiliwa na povu maalumu jeusi na ndani ya kontena kuna miunganisho vya mabomba meupe ya plastiki; yenye miingilio yenye rangi nyekundu, unaotumika kusambaza maji yenye virutubisho vya mimea. Hii ni mahususi kwenye eneo lenye uhaba wa ardhi.

Mfumo wa kilimo cha ndani nachotumia mfumo wa kupandia mboga bila udongo, ambapo mimea upande wa bomba lilipangwa kwa ngazi na kupokea virutubisho kupitia maji yanayoelekezwa moja kwa moja kwenye mizizi, mwanga wa taa maalumu kuongeza kasi ya ukuaji huko muundo huu hifadhi nafasi maji na usafi wa mazingira, hii ni mbinu ya kilimo cha kisasa cha kutumia maji pasipo matumizi ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea ya majani imepanda kwenye mabomba ya plastiki, yaliyopangwa kwa ngazi juu ya mianzi ya mbao, mabomba haya yamewekwa mashimo ya kuotesha mimea na kuunganishwa kwa viungo vya pembe ili kuruhusu mtiririko wa maji na virutubisho, mandhari ya nje inaonyesha ni miti tanki la maji na mazingira ya kijijini kilimo hiki ni kilimo kizuri cha bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji uliowekwa nje ukitumia mifereji ya plastiki yenye rangi nyeupe iliyopangwa wa usafi juu ya muundo chuma. Mimea ya majani ya kijani na nyekundu, imepandwa ndani ya vifaa vilivyounganishwa na bomba la kunyunyizia vivurutubisho vinavotoka kwenye tanki kubwa la plastiki. Mazingira yanaonyesha ni kilimo cha kisasa cha kutumia maji na virutubisho cha bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya banda, ambapo mimea inaonekana kuwa ni ya aina ya majani, imepandwwa kwenye mashimo ya bomba la plastiki bila ya kutumia udongo, mimea imewekwa kwenye vikimbe vidogo vya plastiki vilivyopangiliwa kwa safu katika mabomba meupe na bomba huzungusha maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Eneo la bustani ya kisasa, lenye mabeseni ya kupandia, mimea majani kama mbogamboga zikiwa zimepangwa kwenye mstari ndani ya kitalu kilicholimwa vizuri, huku kukiwa na mfumo wa mabomba ya kumwagilia yaliyounganishwa kwenye tanki, pembeni kuna jembe, pipa la maua, na sakafu ya matofali. Mandhari inayowakilisha kilimo hiki kinalimwa nyumbani na chenye utaratibu mzuri.

Mfumo wa kisasa wa cha maji ambapo masaduku ya mstatili yamepangwa kwa njia ya mstari yamepandwa mimea ya majani kama :ya mbogamboga huku kila sanduku linaonekana kuwa na mtiririko wa maji yenye virutubisho badala ya udongo huku vifaa vya ziada vya mfumo vikionekana kwa upande wa nyuma , madhari hii inaonyesha Mbinu endelevu kulima kwa tija kubwa katika eneo lenye ardhi finyu.

Eneo la bustani likiwa na mfumo mzuri wa bustani ya wima, ambalo linatumia bomba mbili zilizowekwa kwenye muundo ambao kila bomba limechimbwa mashimo na kupanda mimea ya majani, kama vilembogamboga chini yake kuna vichaka vya kijani vikiashiria kudhibiti udongo au kuongeza uzuri wa mandhari, muundo huu ni wakisasa na unaonesha matumizi bora ya nafasi kwaajili ya kilimo.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani ambapo zao na vitunguu vyekundu ikiwa imekusanywa na kuandikwa sehemu moja itaonekana ni hatua ya mwisho ya mavuno kutoka shambani pembeni kulikuwa na mifuko ya magunia tunatumika kutunza baadhi ya vitunguu lengo ya kutunza vitunguu ni kwa ajili ya malighafi kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine za chakula na biashara kwa ujumla

Mazingira ya kilimo cha kisasa chenye sura kilimo kikubwa cha kiwandani, ambacho kinajumuisha matumizi ya miundombinu ya kisasa, wasimamizi wa kazi kwa njia ya kitaalamu. Wakulima waliovaa mavazi maalum ya kazi wanakusanya mazao ya mboga kwenye maboksi ya plastiki, ishara za usafirishaji uliopangwa. Mpangilio huu wa shamba unaonyesha kilimo kikubwa cha mazao kama malighafi za viwandani

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani ndani ya kitalu cha kisasa chenye paa la uwazi ambapo mimea hupandwa kwa utaratibu na hukua katika mazingira yanayodhibitiwa kwa usafi na tija, hali hii inadhihirisha matumizi ya teknolojia ya kilimo cha ndani inaowezesha uzalishaji thabiti wa mazao pasipo kutegemea hali ya hewa ya nje.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani kwa kutumia mashine kubwa kisasa yenye rangi ya njano, inafanya kazi kwenye shamba la mpunga, watu wawili wako juu ya mashine mmoja akiendesha na mwingine amesimama juu ikiashiria ushirikiano wa kiutendaji, mazingira ya kijijini kwenye miti na majengo machache nyuma yanadokeza hali halisi ya kilimo cha kisasa kinachojengwa juu ya teknolojia, hii ni ishara ya kilimo kikubwa cha viwandani.

Rundo kubwa la vitunguu liko katikati liko liko limetandazwa ardhini. Liko limegawanyika kwa rangi. Vitunguu vya kahawia upande wa kushoto na vitunguu vyekundu upande wa kulia. Mtu mmoja anaonekana akiishambua kwa mikono huku mfuko wa vitunguu ukiwa pembezoni. Hii ni taswira ya kazi ya mikono katika shughuli ya kuchakata mazao yaliyotoka shambani na kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji na kutengeneza bidhaa zingine.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani kwa kutumia mfumo wa ndani wa uzalishaji wa nyanya, ambapo mimea imepandwa kwenye safu zilizonyanyuliwa na kuungwa kwa viunzi au miunzi inayosaidia miti kukua kwa wima. Matunda ya nyanya yanaonekana katika hatua mbalimbali za ukomavu kutoka kijani kibichi hadi nyekundu, ikiashiria uzalishaji endelevu. Kilimo hiki kina lengo la kuzalisha nyanya kwa ajili ya malighafi za viwandani.

shamba kubwa la kilimo cha viwandani ambapo safu za mimea ni majani kama cabbage limetangazwa kwa mpangilio ulio sawa katika udongo ulioandaliwa vizuri ni mimi imepandwa kwa mbali na wafanana ishara ya matumizi ya mbinu ya kitaalamu na teknolojia ya kilimo mada ya nyuma naonesha uwepo wa miundombinu kama jengo la kilimo ikidokeza uwekezaji wa kimikakati katika uzalishaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda

Mfumo wa kilimo cha ndani kilichopangwa kitaalamu kwenye chumba cha kufunikwa kama bustani, ambapo mtu mmoja amesimama katikati ya safu za mimea iliyonyanyuliwa kwa nyuzi za kushikilia. Mimea ina afya njema imepangwa kwa usahihi na mazingira ya ndani yanaruhusu mwangaza wa kutosha kuingia. Hii ni ishara bora ya kilimo cha viwandani inayolenga kukuza malighafi kwa ajili ya kuchakatwa.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani ukiwa na shamba kubwa lenye safu za kabichi zilizokomaa, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Kabichi hizi zina majani makubwa ya kijani na vichwa vilivyojaa taarifa kuvunwa. Nyuma kuna magari, majengo na miti; ishara ya kwamba uzalishaji huu unafanyika karibu na makazi ya watu, au maeneo yenye miundombinu ya biashara au kilimo.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha viwandani katika shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwa mistari iliyo nyooka, udongo umeandaliwa kwa uangalifu na mpangilio huu unaonyesha matumizi ya mbinu ya kisasa zinazolenga tija, usimamizi wa ardhi na utunzaji wa mazingira. Hii ni mfano wa kilimo kikubwa kinacholenga kuzalisha mazao kwa ajili ya malighafi za viwandani.

Eneo la mashamba makubwa yaliyopambwa kwa majani ya chai yaliyopandwa kwa safu juu ya vilima vya kijani fbichi huku na ikiwa kwa mbali ya milima mazingira haya ni mfano wa kilimo rafiki kwa ajili ya viwanda chai hutumika kama marighafi ukaja kutengeneza bidhaa zingine kwa ajili ya chakula.

Eneo la ndani la kiwanda cha usindikaji wa mazao hususani nyanya ambapo ubora wa tunda huathiri bei, soko, na matumizi ni hatua muhimu kwenye mnyororo wa thamani inaashiria wakulima na wafanyabiashara hupata faida kupitia usafi, utaratibu, na viwango vya bidhaa bora. Shughulii hii inafanywa na wafanyakazi waliovalia sare maalumu zenye rangi ya bluu pamoja kofia kichwani kwa ajili ya kujikinga.

Mfumo wa kilimo cha viwanda cha uyoga, ambapo magunia makubwa ya mviringo yamejaa mabaki ya miti au majani yaliyotayarishwa maalum kwa kukuza uyoga. Uyoga unaonekana ukimea kupitia mashimo ya magunia hayo, ukiwa katika makundi huu ni mfano wa kisasa unaotumia mazingira yanayodhibitiwa kuongeza mavuno kwa ufanisi mkubwa bila kuhitaji ardhi ya wazi.

Eneo la ndani la banda la kufugia kuku wa kisasa ambapo idadi kubwa ya kuku wa rangi nyeupe wamepangwa kwa msongamano juu ya sakafu ya ndani. Kuna vifaa vya kuwapatia chakula na maji vilivyopangwa kwa safu vinavyowezesha uzalishaji kwa kiwango kikubwa. Hali hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa wa kuku wa biashara kwa lengo la kupata nyama au mayai kwa wingi kwa ajili ya soko.

Mfumo wa ufugaji wa kiwandani wa kuku ambapo kuku wapo kwa wingi katika banda la ndani lililo na muundo wa mbao na matundu ya waya kwaajili ya uwingizaji wa hewa. Kuku wamepangwa kwa msongamano mkubwa wakizungukawa na vifaa vya kuishia na maji na baadhi wamekaa kwenye majukwaa maalumu au maboksi ya kutagia mazingira haya yanawakilisha wafugaji kwa kiwango kikubwa unatumia mpangilio na tekinolojia ya viwanda.

Mashine ya kilimo aina ya trekta yenye rangi nyekundu ikiwa katikati ya shamba la mizabibu ambapo safu za mimea zenye majani ya kijani zinapangwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rangi nyekundu. Trekta lina magurudumu makubwa na madogo lenye muonekano wa kuonyesha kazi nzito ikionyesha matumizi katika shughuli za kilimo kwa kupalilia, kusafisha njia za mashamba au kusafirisha mazao.

Kilimo cha kiwandani kinachofanyika kwa miundo mbinu ya kisasa, mimea imepangwa mstari kwa utaratibu iliyofunikwa kwa plastiki juu ili kudhibiti jotona unyevu, mazingira haya yana ruhusu kukua kwa mazao bila kutegemea hali ya hewa nje, huku yakidhibiti magonjwa na uharibufu.

Bustani kubwa ya kisasa iliyosheheni mimea ya majani yenye kijani kibichi, iliopangwa kwa safu za utaratibu kwenye udongo uliioandaliwa. Mtu mmoja aliyevaa fulana nyekundu, kofia na buti za manjano anaonekana akifanya kazi ya kuangalia kutunza mimea hiyo kwa umakini. Eneo hili linaonesha ni kilimo cha kiwandani chenye tija na kinatumia mazingira yaliyodhibitiwa.

Eneo la shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwenye safu nadhifu, zikiwa zimekomaa na zenye afya njema. Mandhari ya nyuma ina mstari wa miti na milima kwa mbali, ikionyesha mazingira yenye rutuba yanayofaa kwa kilimo. Huu ni mfano wa uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa ajili ya viwanda, ambapo kabichi inatumika kama malighafi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zingine za chakula na za biashara.

Eneo la shamba lenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mvua ambapo maji yananyunyiziwa juu ya safu za mazao kwa kutumia mabomba yaliyo na vinyunyuzo. Udongo unaonekana kuwa wa unyevu na mimea imesimama vizuri ikionyesha hali ya afya njema na usimamizi mzuri wa kilimo. Mandhari ya nyuma ina miti inayodokeza kuwa eneo hili lipo kwenye mazingira ya vijijini au pembezoni mwa mji.

Eneo la bustani lenye mimea ya majani mabichi yanayokua kwenye udongo mwekundu, huku mabomba mawili myeusi ya umwagiliaji wa matone yakiwa yamepangwa sambamba kati ya safu za mimea. Mpangilio huu unaonesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji kinacholenga matumizi bora ya maji na udhibiti wa ukuaji wa mazao. Mimea inaonekana kuwa ni aina ya mboga za majani, na mazingira yanaendana na kilimo cha bustani cha kibiashara.

Eneo la shamba lenye mimea michanga ambayo inapokea maji ya kupitia mfumo wa kunyunyuzia maji angani, vifaa vya kunyunyuzia maji nimewekwa kwa mstari katikati ya shamba, nikisambaza maji kwa uwiano mzuri kwa mimea yote, mandhari ya nyuma inaota wa asili wa kijani na mazingira ya shamba yanaonyesha usafi na utaratibu, huo ni mfano wa kilimo kinachotumia teknolojia rahisi ya unyevu kuimarisha mazao.

Eneo la shamba la mahindi, linalonyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa bomba kubwa linalopita sambamba na safu za mimea, huku maji yakitiririka moja kwa moja kwenye udongo karibu na mizizi. Hii ni mbinu bora ya umwagiliaji inayolenga kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa ukuaji wa mimea kwa muktadha wa kilimo endelevu. Hii inaakisi matumizi ya tekinolojia rahisi, lakini madhubuti katika kuongeza uzalishaji wa mazao.

Eneo ya shamba kubwa la kilimo lililopangwa kwa mistari ya mimea ya kijani. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mipira myeusi ya plastiki inaonekana ikipita kati ya mistari ya mimea, ambayo huwezesha usambazaji wa maji kwa ufanisi bila upotevu mwingi. Mazingira ya mbali yanaonyesha milima na uoto wa asili, ikionyesha kwamba eneo hili ni la vijijini na huenda linategemea mvua kwa sehemu.

Eneo la bustani ndogo yenye mistari miwili ya mimea michanga, inayokua kwa mpangilio mzuri, ikiloweshwa kupitia bomba za umwagiliaji zinazopita pembeni kwa kila mstari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rutuba, huku upande wa kulia ukiwa na mimea mikubwa zaidi. Huu ni mfano wa bustani inayoratibiwa kwa ufanisi, ikionyesha matumizi ya maji bora na mbinu za kilimo, kinachofaa kwa mazingira ya joto au ukame.

Shamba la kisasa lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu kwenye udongo mwekundu uliojaa unyevu. Mabomba yamesambazwa sawa kwa kila safu, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Jambo linaloongeza ufanisi wa matumizi ya maji na ubora wa uzalishaji. Mfumo huu unafaa kwa kilimo cha viwango vikubwa kwenye maeneo yenye uhaba wa maji.

Eneo la shamba lenye safu za mimea iliyonyunyuziwa maji kwa mfumo wa bomba, ambao limeenea kati ya mistari ya mimea. Maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba na kutiririka juu ya udongo, hali inaonyesha unyevuunyevu kwa ajili ya ustawi wa mazao. Hii ni mbinu ya kisasa ya umwagiliaji, inafaa kwa maeneo yenye uhaba wa mvua, na husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Eneo la shamba kubwa lenye mifumo ya umwagiliaji kwa matone yaliyopangwa kwa mistari kwenye udongo wa utorongi. Mimea midogo imepandwa kwa umbali ulio sawa kando ya mistari hiyo ikionyesha hatua za awali za kilimo kwa nyuma kuna miti na uoto wa asili huku kivuli cha mtu kikiwa mbele hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinacho mbinu ya kuhifadhi maji kuongeza tija kwenye mazao.

Eneo la bustani ndogo, lenye mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu wa ukame. Ambapo kila mmea umezungushiwa kingo za udongo, na kuwekewa vijiti vya kuni kwa msaada wa kustawi. Kuna mfumo wa umwagiliaji rahisi unaotumia bomba au bomba la plastiki kutoa maji kwa kila mmea, na mandhari ya nyuma inaonyesha muundo mwingnie ambao na mimea ya kawaida.

mandhari ya kijani kibichi na mimea ya aina mbalimbali ikiwa na sehemu ya mlima miti na misitu ya kijani, pamoja na angali mawingu mepesi muundo wowote unaashiria mazingira zinazobaki na mchanganyiko wa viwango vya mimea, viongo hivyo vinaweza kufaa ni uchambuzi wa kilimo huhifadhi wa mazingira au upangaji wa ardhi kulingana na mwinuko kwa hali ya hewa.

Mandhari ya asili yenye milima na miamba katikati ya msitu mnene, ambapo miti imeenea kwa wingi kwenye ardhi ya mteremko. Mawe na miinuko ya asili yanajitokeza ndani ya eneo hilo, na hali ya kijani kibichi ikiashiria ukuaji bora wa uoto. Huu ni mfano wa eneo linalofaa kwa elimu ya mazingira au hata utalii wa kiikolojia katika muktadha wa matumizi bora ya ardhi.

Kundi la wanyamapori aina ya pundamilia, wakijilishwa kwa utulivu kwenye uwanda wa kijani wenye miti ya asili, huku ngiri mmoja aliye upande wa kulia. Mbele kulikuwa na miti yenye matawi, ya kuongeza kina na hisia ya kuwa sehemu ya mazingira hai. Mandhari hii yanaonyesha mfumo hai wa ikolojia ambapo muingiliano wa mimea na wanyama mbalimbali huendeleza usawa wa mazingira.

Mandhari ya asili, yenye kupendeza, yakiwa na mto unaopinda ukipita katikati ya mandhari ya kijani, huku kingo zake zilikuwa na nyasi na udongo; ulianza kuchakaa katikati ya mto na sehemu ya mchanga uliojikusanya, ikionyesha mabadiliko ya mwendo wa maji. Anga ni safi na nina mawingu yaliyotawanyika; hii ni taswira ya kipekee ya kuchambua mabadiliko ya tabia ya nchi.

Bwawa kubwa la maji, lililojengwa kwa ustadi kwenye mazingira asili yenye udongo mwekundu na uoto wa kijani, likiwa na miundombinu ya zege na mnara wa kupima au kidhibiti kiwango cha maji. Ndani ya bwawa kuna kisiwa kidogo kinachojitokeza na mazingira yanazungukwa na barabara na majengo madogo, yanayoashiria matumizi ya kijamii. Mandhari ya angani inadhihirisha muunganiko wa rasilimali za maji na kazi za binadamu.

Mandhari ya milima ya kijani kibichi chini ya anga angavu ni mfano mzuri wa urithi wa asili, unaostahili kuhifadhiwa na kulindwa. Kukiwa na milima na mabonde yaliofunikwa na mimea yenye uhai, huku mawingu meupe yakipamba anga la bluu safi hii ni ishara ya ardhi yenye rutuba, mazingira tulivu na uwezekano mkubwa wa mazao ya misitu, utalii wa asili na hifadhi ya vyanzo vya maji.

Madhari ya milima yenye kijani kibichi yakipambwa na mashamba ya chai yaliyopangwa vizuri kwa ustadi ambapo mimea imepanda kwa mistari ya kurahisisha uvunaji na usafirishaji madhari ya kijani kibichi majengo ya usimamizi katikati ya mashamba na milima kwa nyuma, inaonyesha mazingira bora kilimo cha mazao ya fedha na kuchangia pato la taifa au maendeleo ya jamii hii ni mfano wa kilimo cha kitaalam na tuchangia ajira.

Eneo la ukame likiwa na barabara ya udongo inayopenya katika eneo la kichaka vyepesi kuelekea kwenye safu za milima ya miamba kwa mbali. Mazingira haya yanaonyesha ukame au hali ya jangwa laini, huku barabara ikielekea moja kwa moja kwenye milima mikubwa yenye miamba iliyofunikwa kwa tabaka la mawe. Mbingu ni safi lenye bluu angavu ikiashiria ni siku yenye joto au mwanga wa kutosha

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa yenye mpangilio wa kipekee, ikiwa imezungukwa na mazingira ya kijani kibichi pamoja na miti ya asili, mandhari inaakisi historia ya kijiolojia na uzuri wa maumbile na ardhi ikihimiza uhifadhi wa maliasili na utalii wa mazingira, muundo wa mawe na mchanganyiko wa mimea kuonyesha uswazishaji wa mazingira ya asili.

Mandhari ya eneo la maji labda bwawa au mto ambalo limezungukwa na uoto wa asili wenye miti minene kushoto kuna muundo wa zege wenye muundo wa mduara uliowekwa kwenye maji unaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa kudhibiti mtiririko wa maji au hifadhi. Mandhari ni tulivu, anga linalo onekana likilejea juu ya maji na mazingira ya kuonyesha usafi wa hali ya juu na utunzaji wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye nyasi kavu miti michache iliyoitawanyika na makundi ya wanyama kama vile nyumbu na mbogo wakitulia chini ya mti hiyo ,anga ni safi na wingu chache zinzpita ikionyesha mazingira ya joto la asili, maeneo kama haya yanaweza kuonyesha malisho ya asili ni moja ya mabadiliko ya tabia za nchi na uzalishaji wa chakula kwa wanyama.

Mandhari ya milima ya kijani kibichi yenye utulivu mkubwa, huku barabara ya zege ikipinda kupitia katikati ya mazingira hayo. watu wachache wamekaa kwenye nyasi pembeni mwa barabara wakionekana kupumzika au kushiriki katika shughuli, miti ya asili na muinuko wa wastani wa milima inapamba mazingira haya yakitoa ishara ya utulivu, uzuri wa asili na uhusiano wa ardhi.

Mandhari ya kuvutia yenye miti miwili iliyosimama juu ya nyasi fupi kwenye uwanda mpana anga ni la wazi na la bluu, na kuna mlima mdogo unaonekana kwa mbali nyasi zina alama ya mataili ni ishara yakua magari hupita hapo mara kwa mara, hii ni taswira safi ya mazingira asili yenye utulivu inaonesha umuhimu wa sehemu za asili kama sehemu ya ikolojia yenye afya na wanyamapori.

Mandhari ya ukame yenye ardhi ya mchanga na vichaka vichache vilivyotawanyika hapa na pale. Mandhari ya nyuma ina milima ya kijani inayochomoza chini ya anga kwenye mawingu madogo. Hali hii inaonyesha mazingira ya ukame au eneo lenye mvua kidogo, jambo linalodhihirisha changamoto za kilimo cha kawaida na umuhimu wa mbinu za kuhimili hali ya hewa kama matumizi ya mimea inayostahimili ukame.

Mandhari ya milima mikubwa yenye vilele vya miamba vilivyofunikwa kwa vipande vya theluji. Chini yake kuna ardhi yenye majabali na uoto mdogo wa kichaka. Anga ni safi na ina rangi ya blue. Hii ni chanzo bora cha uchambuzi wa mazingira ya ki ikolojia na uhifadhi wa mazingira milimani au elimu ya mabadiliko ya tabia ya nchi

Uwanda wa asili wenye mmea wa kipekee wenye mashine mapana ya mviringo yanayochipua kutoka ardhini, kila shina likiwa na majani ya kijani juu yake, madhari ya nyuma ina milima mikubwa ambapo miamba na theluji juu ya kelele inaashiria maeneo ya juu yenye baridi na mazingira magumu ya kuishi. Uoto wa mmea huu unaashiria kuwa ni miongoni mwa mimea inayostahimili, hali ngumu hasa ya baridi.

Eneo kubwa la kuvutia likiwa na barabara ya vumbi inayopita katikati ya mandhari yenye uoto hadimu, milima midogo na mawingu machache angani. Muonekano huu unaashiria mazingira ya nyanda za juu, kame au maeneo ya vijijini yenye changamoto za ukame na miundombinu. Hii inaweza kuwa kichocheo cha mjadala kuhusu upatikanaji wa huduma kijijini, mabadiliko ya tabia ya nchi au fursa za kilimo cha kustahimili ukame.

Mandhari ya kuvutia yenye msitu wenye uoto mnene na kijani kibichi, ukiwa mbele ya mlima mkubwa wenye kilele cha kipekee kilichofunikwa sehemu na mawingu, mandhari hii huonyesha uzuri wa mazingira asilia na tofauti kati ya msitu wa chini na mlima mikubwa, anga safi yenye mawingu machache inaongeza haiba na utulivu safi ikiashiria fursa ya utalii wa mazingira uchunguzi wa kijiografia na elimu kuhusu mazingira.

Mazingira ya kuvutia yakiwa na mto unaotiririka kwa utulivu katikati ya mandhari ya nyasi na vichaka, huku miti michache ikitawanyika pembezoni. Eneo hili lina akisi mazingira ya asili yakiwa na mchanganyiko wa tambarare ya kijani na mto unaopinda kidogo kadri unavyoendelea muonekano huo unaweza kutumika kama sehemu ya vyanzo vya maji ya jamii au mandhari yakuvutia kwa shughuli za uhifadhi wa mazingira.

Eneo la uwanda mpana lenye majani marefu yenye manjano na kijani pamoja na miti na vichaka vikiwa kwa mbali kando ya milima iliyofunikwa na mawingu meusi, mandhari hii inaonekana kuwa sehemu ya ardhi ya asili ambayo haijavamiwa na makazi au shughuli za kibinadamu na hali yanga inatoa hisia ya mvua inakaribia, eneo hili linaweza kutumika kama eneo kwa ajili ya mbuga ya wanyama pamoja na hifadhi.

Mandhari ya asili ya kijani kibichi, ambapo kuna mashamba yenye kijani na vichaka vimetawala sehemu ya mbele kwa mbali kuna milima na vilima vya kupendeza, chini ya anga lenye mawingu mepesi na waya wa umeme ama mawasiliano ukiwa umepita juu, muonekano huo unaashiria eneo la kilimo lenye rutuba na mandhari yakuvutia ikiwa ni sehemu muhimu ya uzalishaji wa mazao au makazi kwa ajili ya wanyama.

Mandhari ya porini ikiwa na mimea michache iliyosambaa, miti midogomidogo ilotawanyika na anga lenye ukungu kwa mbali, ambalo linasababisha kufichwa kwa mandhari ya jiji inayojitokeza kwa mbali. Hii inaibua maswali kuhusu mabadiliko ya matumizi ya ardhi, uhifadhi na upanuzi wa jijini.

Mandhari yenye utulivu wa asili ikiwa na mti mkubwa eneo la mbele, pamoja na miti mingine midogo iliyoenea kwenye uwanda wenye majani makavu, na mlima mrefu ukionekana upande wa nyuma, anga lenye mawingu na mwangaza wa machweo, kuongeza uzuri wa mazingira hayo, ikiashiria ni msimu wa mvua na mabadiliko ya hali ya hewa. Eneo hii linaonyesha kuwa ni eneo la mbuga za wanyama, au eneo lililotengwa kwa ajili ya utalii.

mfumo wa kilimo cha ufugaji wa mbuzi ndani ya zizi la mbao lenye paa la bati ambapo mfugaji anawapa majani na matunda kama chakula, mbuzi wanaonekana kuwa na hamu ya kula wengine wakisimama kwa miguu miwili kufikia chakula ishara ya afya. Mpangilio huu wa uzio wa mbao hujengwa mazingira na ushiriki wa mfugaji unaonyesha uzalishaji wa mifugo kwa kiwango cha familia au kijiji.

Mkulima aliyevaa mavazi maalumu kwa ajili ya kufuga nyuki vikiwemo glavu za njano na barakoa ya usalama, akiwa anatazama mbao iliyojaa nyuki ambao wametoka kwenye boksi la mzinga. Mizinga ambayo imepangwa vizuri katika mazingira ya kijani kibichi ikiashiria shughuli ya kufuga nyuki kwa utaratibu na utaalamu wa hali ya juu, Muonekano huu unaakisi biashara ya asali unaotegemea ufugaji wa kisasa wa nyuki.

Shughuli ya ufugaji kukiwa na mbuzi wawili wakiwa ndani ya banda la mbao, wakila mboga za majani kwenye chombo cha kulishia. Banda limejengwa kwa mbao na lina sehemu kadhaa za kugawanywa kwa wanyama. Mbuzi wana ngozi ya rangi ya kahawia na nyeupe na maskio yao yanaonekana kwa wazi. Mazingira haya yanadhihirisha mpangilio wa ufugaji wa kisasa unaolenga afya ya mifugo.

Sehemu ya ndani ya banda la kuku wa kisasa wa nyama, ambapo idadi ya kubwa ya kuku weupe wameenea kwenye sakafu yenye tandiko la udongo au nyasi kavu. Kati yao kuna vituo vingi vya kulishia na kunyweshea maji vilivyopangwa kwa usawa, vikiwa na umbo la mduara au bomba. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha ya pembeni na ukuta mweupe huongeza hali ya usafi wa chumba.

Shughuli ya ufugaji wa bata ambapo bata wengi waliokusanyika karibu na dimbwi dogo, baadhi wakisimama pembezoni kwenye sakafu ya zege huku wengine wakiongelea sehemu ya nyuma, kuna bata zaidi tokea kwenye ardhi kavu karibu na uzio wa waya na mandhari inaonyesha mazingira ya shamba au banda la kufugia bata, mpangilio huu unaonyesha mazoea ya wanyama katika mazingira yaliyoandalia mahususi wakisisitiza nafasi ya maji safi nafasi ya kutosha.

Shughuli ya ufugaji, inamuhusisha mwanaume aliyesimama mbele ya banda la kuku ambalo limetengenezwa kwa mbao, akiwa ameshika kuku wawili kila mkono, huku kuku wengine wenye rangi mbalimbali wakizunguka, banda lina mlango wa kijani na jengo jingine lenye madirisha mekundu linaonekena sehemu ya nyuma. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya ufugaji wa kuku katika kiwango kikubwa.

Eneo la ndani la duka dogo au hifadhi ya bidhaa za kilimo kunalo rafu vilizojaza mbegu za mazao mbalimbali, kama matango na nyanya, viuatilifu au mbolea za kioevu. Na baadhi wanadaktari mezani. Pangilio huu unaadhirisha eneo linalotoa visafya vya msingi kwa wakulima wadogo au bustani za mijini, ukizingatia urahisi wa upatikanaji wa huduma.

Paketi za mbegu za mboga za majani zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikitumiwa kama mfano wa pembejeo rasmi za kilimo, rangi ya kifungashio na picha ya mboga inaashiria ni mazao yanayolengwa, huku usafi na umbo la paketi ukionyesha ubora wa bidhaa, mpangilio huu ni wa mazingira ya usambazaji au maonesho ya pembejeo bora, yanayofaa kwa wakulima wa bustani au kilimo cha miti wanaofuata mbegu za kilimo.

Kilimo cha uzalishaji mbegu, katika safu za mimea michanga inayokua kwenye udongo, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umefungwa kwa ustadi, mabomba meusi ya maji yamepangwa sambamba na mistari ya mimea yakisaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi bila upotevu. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la kufunikwa ambalo linaweza kuwa banda maalumu la kilimo au kitalu, kwa muktadha wa wazi hii ni taswira ya bustani.

Eneo la shamba lilotunzwa kwa uanglifu ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu za kuvutia ikionyesha hatua za awali za ukuaji wa mazao. Mandhari ya nyuma ina miti na uoto wa kijani ikidokeza kuwa eneo hili liko kwenye mazingira ya vijijini yenye rutuba. Anga lililojaa mawingu linaashiria hali ya hewa tulivu inayofaa kwa kilimo, kwa mtazamo wa kilimo cha viwandani mpangilio huu unaweza kuwa sehemu ya uzalishaji wa mbegu.

pakeji za mbegu za mbogamboga na mitishamba zilizopangwa juu ya uso wa mbao zikiwa na rangi angavu na mpangilio wa kuvutia zimegawanywa kwa mtindo unaoendana na matumizi ya bustani au shamba dogo na zinawakilisha mchanganyiko wa mazao yanayohimili hali tofauti za mazingira, muonekano huu unatumika kuhamasisha kilimo cha nyumbani, elimu ya mchanganyiko wa mimea au kupanga ratiba ya upandaji kwa kuzingatia lishe

Kilimo cha uzalishaji wa mbegu ambapo vifaa maalumu vyenye nafasi ya kupandia miche michanga ya mimea, kila nafasi ikiwa na udongo na miche yenye majani ya kijani kibichi inayoota kwa usawa. Mpangilio huu unaonyesha hatua ya mwanzo ya kilimo bora cha mbegu. Hutumika sana kwenye kitalu kama maandalizi kabla ya miche kuhamishwa shambani.

Kilimo cha uzalishaji wa mbegu ndani ya shamba ndogo la kisasa, lenye safu za mimea michanga yanayopandwa kwa mpangilio wa mstari, ikifuatana na mabomba ya umwagiliaji ambayo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo umeandaliwa vizuri na mimea inaonekana yenye afya, ishara ya matumizi ya teknolojia ya matone katika kilimo. Muktadha wa afya ya mazingira, taswira hii inaonyesha matumizi ya maji kwa ufanisi wa kilimo.

Mkusanyiko wa magunia makubwa ya malighafi za kilimo kama: mbegu, nafaka na viungo. Kila gunia lina aina tofauti ya bidhaa kama: mbegu nyeusi, maharage mekundu, kunde na viungo vya njano vya machungwa; na vimefunguliwa juu kuonyesha yaliyomo. Mpangilio huu umewakilisha sehemu ya usambazaji au hifadhi ya mazao, ukiashiria utofauti wa mavuno na usindikaji wa awali kabla ya kuingia sokoni.

Pakiti ya mbegu yenye rangi angavu, ikiwa imepangwa juu ya uso wa mbao, ikionesha mmea wa majani marefu ya kijani kibichi uliostawi vizuri. Muundo wa majani na namna unavyochorwa unaashiria aina ya mboga inayohusiana na lishe bora, inayoweza kustawi katika mazingira ya joto au mvua za wastani. Tunaweza kutumia kama kipengele cha mafunzo kuhusu uzalishaji wa mazao hasa ya mbogamboga pamoja na matunda.

Mfumo wa kilimo cha mbegu katika safu za mimea michanga inayo kua kwenye udongo. Huku mabomba ya umwagiliaji yakipita sambamba na safu za mimea, mpangilio huu unaonyesha teknolojia ya umwagiliaji wa matone njia mathubuti yakutunza maji na kutoa unyevu moja kwa moja kwenye mizizi. Kwa muktadha huu hii ni fursa nzuri ya kuonyesha jinsi kilimo cha uwandaaji wa mbegu kabla ya kupeleka shambani.

Mfumo wa kilimo cha uandaaji wa mbegu ndani ya bustani, ambapo miche na mimea midogo imepangwa kwa safu ndani ya vifaa maalumu vilivyopo juu ya chuma. Mwanga wa asili unapenya kupitia paa la plastiki na taa za bandia huongezwa ili kuimarisha ukuaji wa mimea katika mazingira yaliyothibitiwa. Muundo huu unasisitiza ufanisi wa nafasi, usambazaji wa virutubisho na uwezo wa kulima bila kutegemea ardhi.

Eneo la shamba lililopandwa mahindi kwa mpangilio wa safu zilizopinda, zikiendana na mwinuko wa ardhi ili kusimamia na kusaidia uhifadhi wa maji na kudhibiti mmomonyoko wa udongo. Mimea ni michanga na inaonesha afya njema na udongo umeandaliwa vizuri, ukidokeza kuwa kilimo hiki kimepandwa kwa uangalifu. Huu ni mfumo mzuri wa kilimo kinachozingatia mbinu za undaaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo kikubwa.

Ambayo yenye safu za vyombo vingi vilivyojaa mbegu za nafaka mbalimbali, kila kimoja kikionyesha aina tofauti kwa sura na rangi. Baadhi ya vyombo vimewekwa vibandiko vinavyoeleza majina ya mbegu husika, ingawa si vyote vinavyosomeka wazi. Pangilio huo wa aina tofauti za nafaka unaashiria mandhari ya soko au maonyesho ya kilimo, lakini taswira inaweza kutumika kuelimisha kuhusu tofauti za mbegu.

Mfumo wa kilimo cha mbegu katika shamba lililopangwa kwa ustadi ikiwa mimea change iliopandwa kwa safu zilizo sawa kuna mifumo ya umwagiliaji inayopita katikati ya kila safu inayotumia matumizi ya kiteknolojia kuboresha uzalishaji. Muundo wa shamba zilizopandwa zinaashiria uzalishaji wa mbegu kwaajili ya kupeleka shambani kwa matumizi ya kuotesha mimea.

Eneo la nje la banda lenye magunia na vyombo vya wazi vyenye nafaka na kunde mbalimbali kama mahindi, mtama, njugu, muhogo na kadhalika, ambavyo vimeandikwa majina yao kwa maandishi makubwa juu ya vyombo vya plastiki. Rangi na umbile tofauti za nafaka zinaonyesha utofauti wa lishe na asili ya mazao hayo.

Kilimo cha mbegu au nafaka ambapo mazao kama njegere, ndengu, maharagwe yakiwa yamevunwa na kusafishwa kwa ajili ya kuihifadhiwa kwa ajili ya matumizi au uuzaji. Mpangilio wa mbegu kwenye mifuko na uwepo wa vifaa vya kupimia, unahashiria hatua za baada ya kuvuna ambazo ni muhimu katika usambazaji na upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima. Hii ni mfano wa jinsi kilimo cha mbegu kinapaswa kuchangia katika chakula.

Paketi ya mbegu za mboga, hasa aina yenye majani mapana ya kijani kibichi na mashina meupe, ufungaji wake ni wa kisasa, ukiwa na picha ya mmea husika pamoja na alama zinazodokeza kuwa bidhaa inalenga wakulima wa bustani za kaya. Muundo wa paketi una rangi zinazovutia na mpangilio wa kitaalamu, unaoendana na bidhaa za kilimo zinazotolewa kwa matumizi ya upandaji wa mbegu bora.

Sehemu ya ndani ya bustani kubwa ambayo mimea ya kijani imepangwa kwa safu na mpangilio mzuri. Muundo wa bustani hii umetengenezwa kwa nyenzo angavu kama plastiki au vioo vikiwa vimewekwa juu ya vyuma kuruhusu mwanga kuingia ndani kwa wingi. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya maji katika kilima cha kisasa ambapo mmea hupatiwa maji na virutubisho kupitia mifumo na kudhibiti hali ya hewa na unyevu.

Sehemu ya ndani ya bustani ya miche na mbegu ikiwa na mimea na mbegu mbalimbali zilizoota, zilizopangwa kwenye vifaa juu ya sakafu na meza za pembeni. Muundo wa dari la mbao na paneli zinazopitisha mwanga unaonyesha udhibiti mzuri na mazingira kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Kuna mtu akihudumia mimea upande wa kushoto, ikiashiria usimamizi wa kitaalamu.

Pakiti ya mbegu za nyanya zikiwa zimefungwa vizuri na kuonyeshwa kwa rangi ya mpangilio unaovutia, mbali na maandishi yake kinachoonekana ni mfano wa nyanya lenye umbile nzuri na rangi nyekundu iliyokomaa, ikikua juu ya mmea wenye majani safi ya kijani kibichi hii huonyesha kilimo kinacholenga soko au matumizi ya kisasa kwa wakulima, wauzaji wa mbegu na hata mafunzo ya vijana wanaotaka kuingia kwenye kilimo.

Mnyama, aina ya mbwa, mwenye ukubwa wa kati. Akiwa ndani ya chumba cha kubebea wanyama, akiwa amefungwa kifaa maalumu shingoni na ulimi wake uko nje, kana kwamba anapumua kwa kasi au ana furaha. Chumba hicho kina plastiki, kina mlango wa waya na chuma. Kikiashiria safari au uangalizi wa kitabibu. Pembeni kuna nembo ya alama ya moyo, ishara ya kwamba ni tiba ya mifugo, ikisisitiza muktadha wa huduma za afya kwa wanyama.

Sehemu ya nyuma ya gari iliyoko wazi ilowekwa vizimba vya chuma vya wanyama ndani , kila kizimba kina mbwa mmoja wa ukubwa aina tofauti. Mpangilio huu unaashiria mfumo kusafirisha wanyama kwa usalama na kwa utaratibu maalumu ambao mara nyingi hutumika na huduma za matibabu ya mifugo, hifadhi ya wanyama waliopotea au taasisi za huduma ya usafirishaji wanyama.

Mnyama aina ya mbwa mwenzake nzuri na kupendeza. Akiwa amelala ndani ya banda la mbao ambalo limejengwa kwa ustadi Yenye paa na mteremko Na uwazi mbele kwa hewa safi, Banda hili limewekwa nje juu ya nyasi karibu na mtu na uzito mdogo wa awaya mayai Muonekano huu unaonesha mazingira rafiki kwa wanyama Ambapo mbwaanapata makazi salama kivuli na nafasi ya kupumzika vizuri.

Eneo la banda dogo la wanyama lililotengenezwa kwa mbao na bati, ambapo mbwa wawili wamelala juu ya mkeka wa kijivu wakipumzika kwa utulivu. Muundo wa banda hili unaonyesha ubunifu wa kutumia vifaa vinavyopatikana kwa urahisi, jambo ambalo linaonyesha jitihada za wauzaji au wamiliki wa mbwa katika kutoa makazi bora kwa wanyama hao.

Mabanda mawili ya kisasa ya kufugia mbwa katika eneo la nje lenye majani na miti ya asili, banda la juu lina uzio wa chuma na sehemu iliyofunikwa kwa ajili ya kuhifadhi huku ardhi yake ikiwa na changarawe kuzuia unyevunyevu. Banda la pili lina paa na nyumba mbili za mbwa ndani yake likiwa limejengwa kwa chuma na lina nafasi ya kutosha kwa mbwa kutembea.

Sehemu ya mbele ya banda la mbwa, ambalo limetengenezwa kwa mbao na paa la bati, pamoja na mbwa mwenye kola nyekundu alieangalia nje. Ni mfano mzuri wa ujenzi wa nyumba za wanyama wakufugwa kwa vitendo na huruma, juu ya banda kuna vifaa vya ujenzi, kama vile msumeno, chupa na vifaa vingine vidogo vinavyo ashiria kuwa kazi ya ujenzi bado inaendelea au imekamilika hivi punde.

Kundi la wanyama wa porini aina ya tembo wakitembea barabarani kwenye mandhari ya savana huku gari ya safari ikiwa imeegeshwa pembeni ikiwa na nambari za usajili, anga ni ya uwazi na mandhari ya nyuma inaonyesha majani mabwawa madogo na mazingira yanayoashiria shughuli za utalii au hifadhi ya wanyamapori muktadha huu ni muhimu kwa uchambuzi wa muingiliano kati ya mazingira asilia na mazingira ya utalii.

Ndege wa porini aina ya tai, akiwa ameketi juu ya tawi la mti, anaonekana ana kichwa cheupe chenye kuvutia, kifua cheupe na mwili wa kahawia, wenye rangi nzito. Midomo yake ya rangi ya manjano, na kucha kali, zinadhirisha uwezo mkubwa wa kuwinda. Mandhari ya nyuma, ina anga safi la bluu na majani ya kijani ya mti.

Mnyama mwenye manyoya meusi na ndevu za kijivu zilizosambaa kwenye uso wake akiwa kwenye mandhari ya kijani yenye majani marefu, hali asili ya mazingira hayo pamoja na muonekano wa mnyama huyu inaashiria uwepo wa mandhari ya hifadhi kama vile makumbusho ya wanyama au bustani ya wanyama, na muktadha wa elimu ya mazingira au utalii wa kiteknolojia unaweza kuitumia hii kama hifadhi ya wanyama wa asili.

Kundi la wanyama pori aina ya nyati wakiwa kwenye sehemu yenye maji ya kina kifupi, huku nyati mmoja akiwa sehemu ya mbele na mwingine akiwa sehemu ya nyuma; wakiwa na pembe kubwa zilizopinda na ngozi ya giza iliyojaa matope. Hii ni ishara ya mazingira ya asili na tabia ya viumbe hai wa porini. Nyuma kuna maji yanayoonyesha taswira ya anga na viumbe hao.

Mnyama wa porini aina ya nyoka, aliyepo katika sehemu ya mawe na nyasi kavu, akiwa na muundo wa rangi ya machungwa na nyeusi inayovutia. Kulia kwa nyoka kuna chombo kidogo cha plasitki, kinachoashiria kuwa eneo hilo limetengwa kwa ajili ya uangalizi wa wanyama au uchunguzi wa kisayansi. Muundo wa eneo na mpangilio wa nyoka, unaonesha utulivu na eneo la utambuzi wa aina za nyoka.

Mandhari ya bustani yenye uzuri wa kijani kibichi, miti mirefu kwa nyuma pamoja na samani za nje ambazo zimepangwa chini ya mwavuli. Kati ya vichaka kuna mnyama wa mwituni aina ya twiga ana rangi za kupendeza, anaipa mandhari hiyo mvuto wa kisanii. Mandhari hii inaonyesha sehemu ya kupumzika au sehemu yenye utulivu wa muunganiko wa sanaa, mimea na mapambo ya mazingira.

Ndege wa porini anayevutia akiwa amesimama juu ya nyasi katika eneo la wazi lenye uoto wa asili. Ndege huyu ana miguu mirefu, mwili wenye manyoya ya kijivu na meusi, pamoja na uso wenye mdomo mrefu na rangi nyekundu. Muonekano huu, unaashiria mazingira yenye usawa wa viumbe hai, ambapo ndege wa aina hii husaidia kuangamiza wadudu na nyoka, hivyo kudhibiti athari kwa mazao na afya ya mazingira.

Wanyama wa msituni aina ya twiga wakitembea katika mazingira ya asili ya vichaka na miti juu ya ardhi ya udongo hali inayoakisi mandhari ya mwituni, wanyama hawa wakubwa na watulivu wanaonekana kuingiliana kwa shingo au vichwa kitendo cha kijamii kinachojulikana kama twiga pori. Mazingira haya yanaashiria ni mfumo wa maikrolojia unaotunza maisha ya wanyama wa mwituni.

Sehemu ya eneo la wazi, kukiwa na tembo aliyefunikwa kwa matope, akiwa juu ya udongo mkavu, huku akiinua mkonga wake, kana kwamba anajipulizia vumbi, kuwa anasherehekea kwa furaha yake ya asili. nyuma yake, kuna watu wamesimama nyuma ya kamba, kuzuia, wakimtazama kwa makini. Ikashaulia ni mazingira ya hifadhi au kituo cha uangalizi wa wanyama pori.

Kiboko alijitokeza juu ya maji akifuatwa na wengine waliotulia nyuma, hii ikionyesha ni tabia pekee za wanyama wa maji baridi, mandhari ya mto au ziwa inaonyesha mazingira ya kiboko inayojulikana kwa tabia yake ya kukaa mda mrefu ndani ya maji, ili kudhibiti joto na kujificha dhidi ya jua kali.